Kundi la watu wazima wakitazama maonyesho ya balbu za mwanga zinazowaka kwenye jedwali, mwanamke mmoja akiwa amevaa kofia ngumu nyekundu amejikita kwenye maonyesho hayo. Wanaume kadhaa wamesimama karibu wakishuhudia shughuli hiyo ndani ya hema lililopambwa kwa bendera, hii inaonyesha jinsi gani utoaji wa elimu ya utumiaji wa balbu hizo kwa watu wazima ni muhimu.

Ukumbi wa mihadhara umejaa watu wazima wakisikiliza kwa makini mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Watazamaji wameketi kwenye madawati ya mbao huku baadhi yao wakiwa wamefungua vitabu au daftari. Mazingira yanaashiria somo au kongamano la watu wazima.

Kundi la watu wazima wameketi ndani ya chumba wakionekana kushiriki katika mafunzo au mkutano, wengi wao wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za afya, baadhi yao wametazama mbele wengine wakiwa wameelekeza macho yao pembeni, hii inaonekana ni sehemu ambapo elimu ya watu wazima inatolewa.

Eneo la kuchezea watoto lenye vifaa ambavyo vinaonekana vimepangwa katika namna ya mzunguko ikiwa na uzio wa chuma nyuma na mimea, eneo hili linawakilisha uwanja wa michezo kwa watoto likipatikana katika kituo cha kulelea watoto au chekechea.

Jengo refu la shule la ghorofa mbili likiwa limepakwa kwa rangi nyeupe na kijani ,dari nyekundu na ngazi za nje zinakamilisha muundo wa jengo hilo mbele yake kuna bustani za maua na miti mirefu zikitoa mandhari ya asili hii inaonekana ni sehemu ya shule ya msingi ambapo wanafunzi wanaenda kujipatia elimu

Mwalimu akifundisha wanafunzi darasani, akiwapa mada mbalimbali zilizoandikwa kwenye ubao mweusi. Wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule wamekaa kwenye viti na meza wanafatilia somo. Mazingira haya yanawakilisha elimu ya msingi ikitoa mazingira ya kujifunza kwa watoto.

Mwalimu anafundisha wanafunzi darasani. Wanafunzi wanaonekana wamevaa sare zenye rangi ya zambarau na manjano. Ubao mweusi una maandishi ya masomo mbalimbali, mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya elimu ya msingi ambapo wanafunzi wanaenda kujipatia maarifa.

Majina ya siku za juma yamebandikwa ukutani kuanzia jumapili hadi jumamosi, jambo hili linaashiria kua njia ya kufundisha wanafunzi katika shule ya msingi, ambapo ni muhimu kwani huwasaidia kuelewa zaidi, katika kutumia njia ya vitendo.

Eneo la nje la Shule uwanja wa magari umetengenezwa na njia zikiwa zimezungukwa na miti mirefu na nyasi zilizopandwa. Wanafunzi wawili wanaonekana wakitembea kwenye lami wakiashiria shughuli za kila siku za shule ya msingi, inatoa taswira ya mazingira Safi na ya kutosha Kwaajili ya Elimu ya msingi.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu wa sekondari amevaa suti nyeusi, akiwa amevaa miwani na tai nyekundu. Akielezea mfumo wa mmeng’enyo wa chakula kwa kutumia nyenzo mbalimbali za kufundishia, yakiwemo makopo pamoja na nyaya mbalimbali zinazoonekana kama utumbo. Anaonyesha jinsi chakula kinavyoweza kupita kinywani hadi kufika tumboni mwa binadamu. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni shule ya sekondari.

Maabara ya shule iliyopangwa vizuri ikiwa na meza ndefu zenye sinki na mabomba ya maji kwa kila kituo cha kazi, vyumba vya kuifadhia vifaa vinaonekana ukutani ikiashiria utayari wa kufanya majaribio, hali hii inaonyesha miundombinu muhimu ya elimu ya sekondari ikitoa huduma za masomo ya sayansi.

Mwalimu mwanamke amrketi mezani akiongoa mwanafunzi wa kiume ambaye ameinama juu ya vitabu, meza imejaa vitabu, karatasi na daftari ikionyesha mazingira ya kujifunza. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa ukiongeza nuru katika chumba, mazingira haya yanaonekana kuwa ni shule ambapo inatolewa elimu ya sekondari.

Chumba chenye vitanda vingi vilivyopangwa kwa usawa kila kimoja kikiwa na shuka zawali. Taa moja inatoa mwanga kutoka juu ikiangaza chumba hicho. Mazingira haya yanaashiria bweni la shule au hosteli ya sekondari.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya shughuli ya kupakia au kupakua vitabu, kutoka kwenye kontena kubwa. Mwanaume mmoja amevaa suti na anatoa vitabu kwa wanawake waliovaa nguo za bluu. Mandhari yanaonyesha tukio la msaada au usambazaji wa vifaa vya elimu katika shule ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wanaonekana katika maktaba wakichagua vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea, huku wakiwa wamevalia sare zao za shule. Mkono wa kushoto unaonekana kuwa na dirisha ambalo linatoa mwanga hafifu ndani ya maktaba hiyo, kwa pembeni kunaonekana kuwa na ukuta wa manjano ambao unapendezesha mandhari ya maktaba. Eneo hili linaonekana kuwa ni sehemu ya elimu ya sekondari.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na meza ya mbao, wakishughulikia bahasha zilizofungwa. Mmoja amevaa koti na fulana na mwingine amevaa shati la bluu. Nyuma yao kuna jengo la shule likiwa na wanafunzi na bustani. Hii inaonyesha ni mazingira ya elimu ya sekondari.

Meza na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa usawa ndani ya darasa au maabara, kila meza ina vifaa vya maabara kama sinki na bomba zikionyesha mazingira ya masomo ya sayansi katika elimu ya sekondari. Chumba hiki kina mwanga mweupe unaoangazia sakafu yenye vigae.

Katika darasa lenye wanafunzi walioketi mhadhiri amesimama mbele akitoa somo, skirini inaonyesha maandishi kwenye ukuta yakieleza mada inayojadiliwa, na wanafunzi wote wamevaa barakoa wakizingatia tahadhari za kiafya, mazingira haya yanaonekana kuwa ni chuo kikuu ambapo wanafunzi wanaenda kujifunza na kujipatia maarifa mbalimbali.

Kundi la vijana watano, wakijishughulisha na masomo yao, baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari na kalamu. Kompyuta mpakato ipo mbele yao, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza, vijana hao wamevalia nguo tofauti na wanaonekana wakishirikiana na kujadili jambo. Mazingira yanaonekana ni sehemu ya chuo kikuu, ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa na ujuzi mbalimbali.

Wanafunzi wawili wakitumia kompyuta ndani ya chumba cha kujifunzia mmoja anatumia komputa ndogo mwingine anatumia komputa ya mezani wakiwa wamejikita katika shughuli zao za kielimu. Mazingira yanawakilisha nafasi ya kimasomo inayotumika kwa ajili ya utafiti na kujifunzia chuoni.

Wanafunzi wameketi darasani wakifuatilia masomo baadhi yao wanaandika huku wengine wakiangalia mbele. kijana aliye mbele amevaa miwani na shati la kijani. Mazingira haya yanaonekana ni sehemu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa na ujuzi mbalimbali.

Mwanamke akitoa muhadhara kwa kundi la wanafunzi walioketi kwenye madawati, wanafunzi wengine wanatumia kompyuta mpakato zao za mkononi, huku mhadhiri akiwa katikati ya chumba maongezi na muingiliano vinaendelea darasani ukionyesha ni mazingira ya chuo kikuu, ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa mbalimbali.

Darasa ambapo mwalimu anafundisha kundi la wanafunzi, mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa hilo, akitumia projecta na kompyuta mpakato kwa ajili ya uwasilishaji. Wanafunzi wamekaa kwenye viti vya kijani kibichi wakimsikiliza kwa makini. Mazingira haya yanaonekana ni sehemu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa na weledi mbalimbali.

Mhadhiri akiongea mbele ya kundi la wanafunzi waliokaa kwenye madawati darasani, nyuma ya mhadhiri kuna ubao mweupe, mabango yenye nembo ya chuo kikuu ikiwemo taswira ya jengo, mazingira yanawakilisha darasa la chuo kikuu au ambapo masomo na mihadhara hutolewa.

Mhadhiri akiwa amesimama mbele akitoa maelekezo kwa watu ambao wamekaa wanamtazama, wanaonekana kuwa ni watu wazima. Hii inaonyesha ni mazingira ya chuo, aidha watu hao wanapata shahada yao ya uzamivu kwani wanaonekana umri wao umeenda sana.

Wanafunzi watano wameketi kwenye benchi la kijani, wakisoma pamoja nje. Wanafunzi hawa wanafurahia kujifunza huku mmoja wao akitumia kompyuta mpakato ndogo. Mandhari ya kijani kibichi inaashiria mazingira tulivu na yanayofaa kwa masomo, hali hii inaonyesha ni mazingira ya chuo kutokana na utulivu wake, na wanafunzi kuonekana wakifanya majadiliano mbalimbali; wakiwa katika mazingira ya kusomea.

Mwalimu akifundisha wanafunzi darasani akiwapa mada kupitia projekta iliyopo ukutani, wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza wakifuatilia somo kwa makini, hali hii inaashiria mazingira ya elimu ya juu ikitoa huduma za vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu.

Katika chumba cha kujifunzia, wanafunzi wameketi mbele ya komputa zao, wakifanya kazi moja ya wanafunzi anaonekana akitumia komputa yake, huku wengine wakiendelea na shughuli zao, baadhi ya wanafunzi wakiwa wamevaa sare mbalimbali, zikionyesha ni sehemu ambapo watu wanaenda kujipatia mafunzo ya ufundi stadi.

Tovuti ya ujenzi ambapo muundo wa chuma wa paa umewekwa juu kuta za saluni. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakiendelea na ujenzi, wengine wakiwa wamevaa koti za usalama wa rangi ya chungwa. Sehemu ya ardhi inaonekana kuwa na matope ikionyesha kazi inayoendelea, sehemu hii inaonekana ni sehemu ya mafunzo ya ufundi stadi ambapo watu wanajipatia mafunzo mbalimbali kwa ajili ya ujenzi.

Wanafunzi wawili wakifanya kazi katika mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi. Msichana mmoja yupo makini akifungua simu ya mkononi kwa kutumia dhana maalumu, huku mvulana mwingine akifanya shughuli kama hiyo nyuma yake. Mazingira yanapendekeza semina au uasha wa ukarabati wa vifaa vya kielektroniki.

Watu wawili wakifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya elektroniki, mmoja akimfundisha mwingine matumizi ya kifaa fulani, mazingira hayo ni ya warsha au maabara ya ufundi yenye dhana mbalimbali na nyaya, shughuli hii inaakisi mafunzo ya vitendo, yanayotolewa katika ufundi na ufundishaji.

Kalakana ya mafunzo ya magari ambapo wanafunzi wajifunza kukalabati na Kalakana ya mafunzo ya magari ambapo wanafunzi wanajifunza kukarabati na kutenganisha magari. Magari kadhaa yaliyotenganishwa yanaonekana, na baadhi ya sehemu zake zimewekwa kwenye meza. Watu kadhaa wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za ukarabati. Sehemu hii inaonekana kuwa ni sehemu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamekaa madarasani wakisikiliza au wakishiriki katika somo, baadhi yao wameelekeza macho mbele wakizingatia huku, wengine wakiwa wamebeba madaftari mezani; Mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunza ya elimu ya ufundi stadi ambapo ujuzi wa vitendo hufundishwa.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa makoti ya blue wakionekana wakijishughulisha na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za kielektroniki ambazo zimesheheni katika meza yao, mmoja anaonekana akitumia kifaa kufungua huko mwingine akionekana kutoa maelekezo mazingira haya yanaonekana ni sehemu ambapo watu wanajipatia mafunzo ya ufundi stadi.

Wanafunzi wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato huku mwalimu amesimama karibu akiwapa maelekezo. Kompyuta mpakato zimewekwa mezani zikiwa na programu zinazoendeshwa. Mazingira haya yanawakilisha elimu ya ufundi stadi ambapo ujuzi wa kompyuta unafundishwa kwa vitendo.

Mwanaume akiwa amevaa kofia na koti la usalama la njano, akifanya kazi na mashine kubwa ya viwandani yenye chapa, anatazama skrini na kugusa mashine hiyo, huku akibonyeza vitufe, akionyesha anaendesha mfumo wa kiautomatiki. Mazingira yanapendekeza kiwanda au sehemu ya uzalishaji.